Mafuta ya miguu ya mayoline husaidia kulinda kwato za wanyama kutokana uharibifu unao weza kusabishwa na baridi, joto kali huongeza unyeunyevu kwenye kwato kusaidia kukauka na kupasuka lakini pia husaidia kuponya majereha madogo na mikwaruzo kwenye kwato za miguu.

Shamba la nyanya, ikiwa na nyanya zilizopandwa kwa safu, mingine ikiwa na nyanya ambazo bado hazijaiva, zingine zikianza kutoa matunda. Nyanya hizi huuzwa ndani na nje ya nchi.

Mwanaume mkulima akichuma kahawa ambayo inalimwa kwa madhumuni ya kuuzwa sokoni badala ya kutumiwa na mkulima mwenyewe au familia yake, kahawa hulimwa kwa wingi katika maeneo mbalimbali duniani na kuuzwa katika masoko ya kimataifa .

Mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi ikichipuka kutoka kwenye udongo mweusi, mimea hii inaonekana kuwa michanga labda ya mboga au mimea mingine, ikiwa imepandwa kwa safu au mpangilio fulani kwenye ardhi yenye unyevunyevu.

Shamba kubwa lenye mimea midogomidogo ya kijani, linalotumia kilimo cha umwagiliaji wa matone, ndani ya shamba hilo, mkulima anaonekana akitizama hali ya mazao. Shamba hilo limezungukwa na miti mingi ya aina tofautitofauti, pamoja na milima mirefu.

Tanki la samaki maridadi, lililo na samaki wengi wa rangi ya dhahabu wanao ogelea kwa amani. Ndani ya tanki hilo kuna mimea mingi ya kijani kibichi, miamba na changarawe nyeupe chini, kutengeneza mazingira asili ya kupendeza kwa samaki.

Duka la nafaka za kilimo, duka hili lina nafaka tofauti tofauti zikiwa zimejazwa kwa magunia kwa magunia kwa vipimo tofauti tofauti, duka hili lina nafaka kama vile maharage, choroko, ulezi, mtama, mchele na mahindi.

Shamba kubwa la kuku wa nyama wanaofugwa kwa wingi katika mazingira ya ndani yaliyodhibitiwa inayoakisi ukulima wa viwanda ndani ya shamba hilo kuna kuku wengi pamoja na vyombo vyao kwa ajili ya kuwalishia na kuwapa maji.

Shamba kumbwa la kabichi lenye safu ndefu, na pana za kabichi zilizo pandwa kwa utaratibu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mabomba bapa, mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji unahusisha kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea, mimea hupokea matone au maji yanayotiririka membamba kwenda kwenye mizizi yake.

Mandhari ya bustani inayotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba yenye matundu madogomadogo, yanayoruhusu maji kudondoka pole pole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mandhari pana ya kijani kibichi yenye miti iliyotawanyika na milima mirefu kwa mbali chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe na nyumba ikiashiria makazi ya watu.

Twiga pamoja na miti mingi iliyomzunguka, aliyoizidi urefu. Miti hiyo ina miibamiiba ikiashiria jangwa. Lakini nyuma ya miti na twiga kuna majengo mengi marefu pamoja na mafupi, ikiashiria jiji. Jiji hili linaonyesha ni makazi ya watu pamoja na ofisi.

Kundi la watu waliovalia mavazi maalumu meupe ya ufugaji wa nyuki, wakifanya kazi karibu na mizinga ya nyuki, wanaonekana wakishughulikia nyuki na mizinga yao, labda wakivuna asali au kukagua afya ya makoloni ya nyuki.

Banda la kuku lenye kuku wengi wa rangi ya udongo pamoja na nyeupe, ndani ya banda hili kuna vyombo kwa ajili ya kuwalishia kuku pamoja na kuwapa maji vyenye rangi nyeupe ,pembezoni mwa vyombo hivyo kuna ngazi ya mbao.

Duka la pembejeo za kilimo, ndani ya duka hili kuna muuzaji, vilevile kuna rafu nyingi zilizojaa mifuko yenye mbegu, kwa ajili ya mazao mbalimbali vilevile mifuko yenye mbolea na pia dawa kwa ajili ya kuulia wadudu.

Pakti ya mbegu za sparagusi kutoka kampuni ya (continental seeds) aina ya "UC 72. UC 72" ambayo inajulikana kwa kutoa mimea mingi yenye rangi ya kijani iliyo kolea na ncha za zambarau pia inayostahimili joto na ukame.

Vibanda vidogo vilivotengenezwa kwa mbao, misumari na wavu. Vibanda hivi hutumika kufugia mifugo midogomidogo ya nyumbani, kama vile kuku na bata, vibanda hivi vipo karibu na makazi ya watu.

Daktari wa mifugo, akiwa na kundi la mbwa wenye rangi nyeusi pamoja na rangi ya udongo, wakiwa wamezungukwa na wavu wa fensi pamoja na vibanda vidogovidogo vyenye milango ya bati ya rangi ya bluu pamoja na rangi ya udongo.

Mandhari ya mbuga za wanyama, iliyojaa miti mingi ya aina tofautitofauti pamoja na nyasi za rangi ya kijani kibichi, kundi la twiga watatu likionekana pembezoni mwa barabara.

Mamba wawili wakubwa wakiwa wamelala juu ya mwamba, mmoja wao akiwa amefungua mdomo wake na kuonyesha meno yake makali, wote wawili wana ngozi iliyo na magamba na wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama.